Sehemu ambapo moto inaonekana kuwa unawaka na umeanza kuteketeza chumba ama vyumba ambavyo vinaonekana kuwa vya mabati, na moto uliosambaa kwa haraka ukiwa ni mkubwa mno sana.

Mhudumu wa afya aliyevaa kabuti leupe anaeza mshugulikia mtoto huku akiwa amevaa pia glavu zake za kazi na ameshikwa na mama anaye mwangalia vile anaeza kuhudumiwa .

Mgonjwa amelala katika kitanda chake, huku muguzi aliyevaa nguo ya bluu, barakoa na kitambaa kichwani, akiwa anamuogelesha na amevaa miwani kuonyesha kuwa anangojaaweze kuhudumiwa.

Mtungi uliokuwa dawa ya majimaji, upo hupo umeonyesha kuwa kijivu kifuniko chake ni chekundu kuashiria kuwa usafi umeweza dhumishwa na maelezo yameweza kuanndikwa kando ya huo.

Mwanafunzi aliyevaa kabuti ya rangi nyeupe anafanya jaribio huku akiwa ameshika vifaa kwa mikono zake na amevaa barakoa kuashiria ya kwamba.

Chupa ni la kioo, mtu ameshika madawa akihesabu kwenda kwa mkono wake ili kuashiria au kuonyesha kuwa ana uhakika katika ni nini kilicho hapo ndani na anaeza kudhibitisha ni ziko ngapi.

Mna washonaji wawili ambao wameweza kukaa katika mashine, wakiwa wamevaa barakoa na kabuti zenye rangi ya uweupe, kuashiria ya kwamba wapo kazini na maendeleo waliyofanya yanaonekana kwa kuwa zipo barakoa zilizo katika meza yao.

Mna watu waliovaa shati za manjano, na wapo katika mahali pana maji, na wapo na begi huku wakiwa wamejifunga barakoa, kuashiria ya kwamba wanadumisha usafi.

Mgonjwa aliyekaa katika kiti anahudumiwa na mama aliyevaa barakoa. Pia amevaa glovu akiwa amemwangalia mgonjwa anayejizungusha katika kiti alichokaa.

Baba na mama wanafurahia huku wakiwa wanamshika mtoto wao anayekuwa amezaliwa leo na kuna simu ambayo amemuekea kando yake.

Ni katika kituo kimoja cha afya ambapo mgonjwa ameweza kuvaa barakoa ya bulu huku ametoa mkono mmoja wa koti lake kuashiria ya kwamba anahudumiwa kwa kudungwa shindano.

Wahudumu wa afya wanamshughulikia ajuza mmoja aliyekaa. Wakiwa wamesimama, pia wako na vitu vinavyoonyesha kuwa wanafanya kazi katika sehemu hiyo. Huku wakiwa wawili, wanamwangalia vile mmoja wao aliyevaa glovu anamhudumia.

Daktari aliyevaa barakoa na nguo ya bluu ako na teleskopi huku kando yake mna mama aliyevaa nguo nyeusi na kuna mtoto ambaye anahudumiwa na ni kama anamwonyesha sindano.

Mgonjwa aliyelala katika kitanda cha hospitali ameezakumlikwa na muhudumu aliyevaa nguo ya bluu na glavu kuashiria kuwa anamuhudumia katika mdomo wake.

Mna mahindi ambayo ni ya kijani kibichi ambayo imezingirwa na wadudu kwashiria ya kwamba wanapata rutuba au kitu muhimu kutoka mahindi hiyo.

Mafuriko ni mengi yameweza kufunika barabara kwa hivyo tuktuk zinawezavumilia kupita huku zikimwaga maji kando ili ziweze kupata njia na kuna pikipiki iliyombeba mtu.

Muuguzi aliyevaa koti nyeusi anamhudumia mgonjwa aliyekaa chini. Huku akimdunga shindano katika mbega lake, na amemwangalia wote wamevaa barakoa kuonyesha wanakimya au wanajikinga.

Kiangazi kimeweza kutokea mifugo imeweza kufa, mna aliyesimama akiwa anaangalia hasara iliyotokea kuhusu janga hilo ambalo limewezawapata katika eneo lao.

Dawa ambayo ni ya corona, iliyopo katika chupa imeweza kushikwa, na mikono. Huku aliyeshika akiwa anaiangalia, na ni kama anaweza kupeana tangazo.

Mhudumu wa afya aliyejifunga barakoa na amevaa miwani huku akiwa na kabuti lake leupe anaeza kushika shindano mkononi mwake na sirinji, huku akitoa dawa kutoka kachupa kadogo akiwa makini.

Ni anaye fanya kazi katika mlango kwa kuwa ananawa mikono na amevaa barakoa, akiwa na sare rasmi ya kazi na apo katika maji yaliyo katika mtu...

Mkebe moja ambao umeweza kuwa na vidonge na uko na kifuniko chenye mwekundu vikiwa vinaonekana ndani na vimeeleza vile unaweza zitumia na vinasaidia katika eneo lipi na limeweza kukuwa na...

Muuguzi aliyejifunga na glovu anamuudumia mtoto anayeonekana kuwa amechomeka katika mikono zake kwa sababu hio ndio maana anapata huduma katika hospitali.

Ni dawa iliyo katika mikebe na ingine ipo katika vichupa vidogo vidogo na imeeza kuashiria kitu ambacho inashugulikia, kuna zile ziko na funiko vya manjano, kuna ingine iliyo na kifuniko cha uweupe.

Watu walio na nia nzuri wameanza kupanga laini wakiwa wamebeba vitu au wamepanga mbele yao vitu ambavyo wanaweza kusaidia mtoto wa jinsia wa kike na ziko katika boksi kuna zile zenye ziko katika makaratasi.

Daktari aliyevalia nguo ya buluu na nesi wake wanamhudumia mgonjwa aliyelala na hapo amefungua mdomo ni kuonyesha kuwa anakuhudumia katika eneo hilo.

Nyumba mbalimbali. Kuna kile ambacho kiko juu ama kimeinuka mahali penye kimetengenezewa. Kuna vingine vilivyo sehemu ya chini na viko vile, viko na rangi kama ile ya nyekundu na...

Mafuriko yameeza funga barabara huku watu wakiwa wanatembea ndani ya maji wakiwa wamebeba viatu zao mkononi mwao wengine wakiwa wanatembea ndani yake tu.

Mna mtu aliyeshika dawa huku akiwa amevaa nguo nyeupe kuashiria ya kwamba ameweza kusimama ili aweze kupigwa picha na hizo bidhaa.

Mna daktari aliyevaa koti jeupe kisha anataka kuchukua mpira ulio rangi ya kijani kibichi huku nyuma yake mna kitanda kuashiria ya kwamba ako katika hospitali.

Muna watu wawili ambao wamevaa barakoa, mmoja akiwa amevaa kabuti yenye rangu ya samawati, mwingine akiwa amevaa koti yenye ni nyeusi huku wakiwa wanajadiliana kuonyesha kuwa wako na mkutano wa maana ambao unahusu unicell .

Ni madawa aina mbalimbali yakiwa yanaweza kutandikiwa chini hili yaweze kukauka kabla hayajaaza kutumika au kuhifhadiwa na yapo aina mbalmbali.

Mgonjwa apo katika kitanda huku akihudumiwa na muuguzi anayesimamia katika eneo hilo, huku akiwa amemshika katika mikono zake kuashiria ya kwamba anamuweka iwezekanavyo au vile inafaa ndo aweze kumhudumia.

Mafuriko yameweza kutokea, ya meweza kufunga, barabara, kwakua, watu waneweza sukuma piki-piki, baiskeli, magari yanaweza pita huku yakipita ndani ya maji, kuashiria ya kwamba kumenyesha mvua ambayo ni kubwa sana.

Muuguzi aliyevaa nguo nyeupe, anawandunga shindano huku mwingine aliyevaa barakoa akiwa amesimama na nguo ya blue . Wengine wameweza kupanga foleni waweze kupata huduma hiyo.

Mna watu wawili ambao wanafukuza wadudu kutoka sehemu waliomo iliwaweze kupata mazingira ya kufanya kazi na ukulima wao wasiweze kuadhiriwa.

Mhudumu wa afya anamhudumia mtu aliyelala katika kitanda huku akiwa amevaa glovu, kabuti lake la kazi leupe na nguo ya sare ya kazi iliyo na rangi ya buluu, maski pia aliyovaa na miwani na kile kitambaa ambacho hutumia katika kufunga nywele yake pia iko na rangi ya buluu.

Mna mkebe ambao uko na rangi huku dawa ziko kando yake, nyekundu na nyeusi, kuashiria ya kwamba zinaonyesha au kuashiria kuwa zimeeza kutoka hapo ili kuwa tangazo mtu anapo nunua.

Mafuriko yameweza kutokea, yameweza kufunga barabara huku watu wawili ambao mmoja amekaa kwenye bodaboda na mwingine ameweza kumsukuma na wamefunga mizigo huku wakiendelea na safari Yao.

Mgonjwa aliyefungwa katika mkono wake ameweza kushukwa na daktari kushiria ya kwamba ameumia na ako na dawa zilizo katika mikono yake daktari ameweza kuvaa kabuti lake.

Mtu anayeshughulikia ng'ombe ameweza kujifunga kimanjano huku akiwa na glovu na barakoa na wanaweza kumpa sindano ng'ombe huyo ambaye amefungwa katika zizi lake.

Wahudumu wawili wa afya wameweza vaa barakoa za buluu. Wakiwa wamejifunika katika nywele zao. Pia mmoja anamhudumia mgonjwa aliyelala katika kitanda cha hospitali na kuna mwingine ameweza kusimama kupigwa picha.

Muuguzi aliyevaa nguo za hospitali na barakoa huku akiwa amejifunga na amevaa miwani amemshika mtoto ili kumbembeleza asiwe analia kilio ambacho kinasababisha amani ya watu waliopo hapo kutoweka.

Dawa ambayo iko kwenye mkebe iliyo kuwa na maelezo na kuonyesha kuwa inatibu nini iko na kifuniko ambacho ni bulu na iko na maelezo ambayo yameeza kuwa na rangi ya weusi.

Ni katika eneo moja ambapo wahuduma wa afya wanawapea watoto madawa, huku wakiwa wameshikwa na kuna aliyewekwa katika mikono ya mama yake.

Mna daktari ambaye ako na mgonjwa anaweza kumpima macho, huku akiwa amevaa kabuti nyeupe kuashiria kuwa apo kazini na ameweza kukaa kwenye kiketi chake, huku akiwa ameegemea.

Mna mama aliyetoka ofisi za kiafya huku akimuelezea mwingine aliyekaa kando yake na mbele yao mna tarakilishi na wameeza kupeana maarifa moja kwa moja.

Afisaa wa afya aliyevaa kabuti nyeupe huku akiwa amejifunika na barakoa na ako na mtungi wa bulu anaweza mtibu mama anayekaa kwenye kiti huku akimdunga shindano na ...

Kuna vidonge ambavyo ni vya kijani, huku vikiwa katika boksi yake iliyo kando yake na vimeweza kuhesabiwa kuwa na gramu ambazo ni minne zinazotumika.

Wahudumu wa afya wako pamoja, huku wakiwa wana mshugulikia mgonjwa aliyelala na wao wamevaa barakoa za bluu na wapo kazini wakiwa wamakini kuashiria kuwa wanamhudumia mgonjwa.

Mama aliyekaa katika kitanda cha hospitali amemshika mtoto mkononi ni kama ameweza kujifungua na juu yao mna neti na ameweza kujifunga kitambaa katika kichwa chake kuna hicho

Kuna foreni kubwa ambayo watu wamepanga huku wengine wamekaa chini wakiwa wanahudumiwa na muuguzi anaye wadunga shindano na wenyewe wamevaa barakoa kuashiria kuwa, ugonjwa ambao wameugua ni hatari sana.

Ni dawa ambayo ni ya Measles na imeeza kuwekwa na kitu ambacho unaeza tumia na iko katika kimkebe ambacho ni kadogo kilichofunikwa kuashiria kwamba usafi na kimechorwa kuonyesha pia kiwango hapo nje katika maelezo.

Mkebe ulio na dawa na zimeeza kuonyeshwa ni za nini tarehe pia zimeeza kuhakikisha zipo na zimeeza kuwa za weupe huo mkebe ambapo zilipo ukiwa na maandishi yale ya rangi ya weusi.

Ni sehemu ambayo kulikuwa na mkasa ambapo pana watu wanaoshughulikia dharura wakiwa wamevaa sare zao na wanatembea huku wakiwa wanaangalia vile chumba hilo liliweza kuanguka.

Mafuriko kwa kuwa mtu anayeendesha meli ndogo anaonekana amesimama akiwa ameshikilia miti na vitu zimewekwa katika hiyo eneo, kuashiria kuwa amezizuia zisiweze kushika maji.

Mtu ameeza kushika risiti huku akiwa ameshika dawa pia kwa kuwa anasoma na kuashiria kabla hajatumia hizo dawa au anaeza kuangalia maelezo kisha aweze kumeza dawa ambazo amepewa.

Wauguzi waliojiweka barakoa za bluu shati nyeupe na wanaeza kuhutubia watu kuwafundisha umuhimu wa kujilinda na maradhi ambayo wanaweza kujizuia nayo.

Wauguzi wawili wawili wanamhudumia mgonjwa aliyelala katika kitanda huku mmoja akimshikia kitu mwingine na wote wamevaa barakoa na mmoja ameweza kuvaa kabuti leupe , mwingine akiwa na ya rangi yenye bluu kushiria kwamba,

Mhudumu wa afya aliyejifunga barakoa akiwa na kabuti ya kimajani na nguo yenye bulu ameweza mlaza mgonjwa aliyewekwa hewa ya oxigeni katika mapua yake na amelala akimhudumia.

Mtoto mdogo aliyeshikwa na mamake mhudumu wa afya anaweza kumhudumia ama kushughulikia kwa kua ameweza kuvaa kabuti lake la kazi pia mtoto ama mama anamuangalia kwa huruma.

Mna maji megi kuashiria kwamba kuna mafuriko huku watu wakitembea ndani kuashiria ya kuwa njia zimeeza kufungwa na njia moja tu ili kujitoa hapo ndani ni kutembea ndani ya hayo maji mengi sana.

Mna muuguzi wa afya ambaye anapima dawa ya kuashiria yakwamba ,ako anawajibika na kazi yake, au ako makini na kazi yake na amevaa nguo nyeupe huku akiwa amevaa barakoa.

Ni katika eneo la hospitali kwa kuwa Kuna mhudumu aliyesimama na Kuna mgonjwa aliye vaa nguo lale lekundu akiwa amekaa na anaonekana kuwa katoto kadogo na Kuna ndoo ya manjano iliyo kuonyesha kuwa vitu ambavyo havina shughuli vinaweza rushwa pale.

Wahudumu wawili wa afya wanashughulikia mgonjwa aliyelala katikati yao na ni katika kitanda ambapo wao wamevaa sare zao za kazi huku mmoja akiwa amevaa yenye rangi nyeupe na mwengine amevaa yenye rangi ya bluu na wameweza kuvaa barakoa.

Mafuriko kwa kuwa watu wawili wanatembea ndani ya maji, akiwa Baba na mtoto. Na katika sehemu iliyoinuka, kuna kondoo na kuna mtu anayesimama nje , pia kuashiria kuwa mafuriko yameweza kubeba vitu na kuzuia barabara.

Mgonjwa ametegea huku akiwa amevaa barakoa ya bluu na muuguzi anamdunga shindano kuonyesha kua hajihisi vyema au anachanjwa kutokana na maradhi ambayo ni hatari.

Daktari ameeza kumdunga mgonjwa shindano katika mabega yake aliyetoa shati, mkono mmoja lipo nje na kuna watu waliopanga foleni ili waweze kupata huduma hiyo.

Kuna wahudumu wa afya ambao wameweza kuvaa sare yao rasmi ya kuonyesha kuwa wanafanya kazi na huduma hiyo. Pia kuna ambao au anayewaelekeza kabla hawajaanza kuenda mahali ambapo wanaanza.

Mna dawa aina tano katika meza huku zikiwa na rangi kama vile weusi, wekundu, weupe na umanjano na kuna glesi ya maji ambayo mtu anaezateremshia nayo.

Katika sehemu moja, nyumba imeweza kuporomoka na kuna kijana aliyevaa shati lake la blue akiwa anatazama vile mambo yalivyo na kando yake pana mchanga uliotoka katika hilo chumba lililoanguka.

Ni mhudumu wa afya aliyevaa nguo ya manjano, huku anamshughulikia mtoto aliyeshika na mama aliyevaa nguo nyekundu na kuna wale wamevaa barakoa na kofia na ameweza kuangalia chini na kuna aliyevaa nguo ya buluu na ameweza simama kando akiwa anamwangalia.

Mna watu wanne ambao watatu wamevaa magwanda meupe huku mmoja akiwa amevaa moja na ameweza kushika vyuma kuonyesha kuwa anaonyeshwa kutembea au apo katika mahali ambapo anaeza kusaidiwa.

Katika usafi ambapo tunapata, mtu anaeza kuosha na hapo nje wameweza kuandika maandishi au kuashiria vile unavyotumia vyoo ambapo yeye amejivunika vizuri kwa kuwa amevaa glovu, ameweza kubeba maji na hapo kazini mwake.

Ni katika taaluma ya afya ambapo kuna wauguzi wawili, wenye wamevaa barakoa kukiwa na mikono yao imevaa glovu, na wameweza kusimama ili waweza kupata picha nje ya gari hilo.

Mna mgonjwa aliye lala katika kitanda, huku mdomo wake ukiwa umemlikwa, kuashiria ya kwamba muuguzi anampa matibabu katika meno zake, au katika ulimi ulio wake.

Wahudumu wa afya waliovaa kabuti za bluu wanaeza kushughulikia watoto waliolazwa katika vitanda vyao vidogo vidogo huku mmoja akiwa anapima dawa kuashiria anaeza wapa dawa.

Muuguzi aliyevaa koti leupe anaeza kumuonyesha mgonjwa vile anaeza tembea huku kando yao kuna vyombo ambavyo vinaeza saidia mtu kutembea kwa hivo anamfundisha.

Mna kibango kilichowekwa katika mti wa stima na kina maelezo yaliyo na nambari unayoweza kuyafikia, kwa kuwa yanaeleza vile mtu anaezawapata na kuna anayeyasoma huku akiwa ameangalia.

Vichupa vidogo vidogo ambavyo vinaonekana kuwa na dawa ndani yao vimeweza kurushwa sehemu moja huku vikiwa vimelala vingine vikiwa vimesimama kuashiria ya kwamba haina shida.

Mhudumu wa afya aliyevaa nguo yenye kijivu, amemshika mtoto mkononi inaonekana ya kwamba anaweza mwelekeza au kumwambia anayemtunza huyo mtoto vile wanavyoweza kumlea.

Mna watu wanaoelezea kuhusu afya, huku wakiwa wanaonyesha na wameweza kuchora katika ubao, kuashiria ama kuonyesha wanafunzi wawezekuelewa wanaposikiza na kufananisha mambo yanayotokea katika hiyo.

Muuguzi aliyevaa nguo ya kijani anazifungua kitamba au kitanda kilichofunikwa ili kuweza kuona kinachoendelea katika eneo hilo.

Mgonjwa aliyelala katika kitanda na amevaa miwani anaweza hudumiwa na muuguzi aliyevaa maski au barakoa huku akiwa amevaa miwani na amemfungua mdomo kuashiria anamhudumia katika huu mdomo wake.

Mna mikebe minne ambayo niya dawa, huku ikiwa ikona nautric now vitamin d, pure kuonyesha kuwa zinaeza kua tofauti.

Mhudumu wa afya aliyobeba box ya dawa huku akiwa anatembea ndani ya maji kuonyesha kuwa mna mafuriko na lazima aweze kuwafikia watu ambao wanataka hizo huduma.

Wahudumu wa afya wapo na kipaza sauti kuashiria wanaweza waita watu na wapo wawili, mmoja akiwa amesimama akiangalia mbele na anayepaza sauti ili watu waweze kukuja kupewa huduma au kupokea hizo.

Wapo katika hali ya kujivinjari katika boti, huku wapo wengi sana katika kila boti na wameeeza kuvaa nguo nyekundu na zinaonekana kuwa ni tatu.

Mna mkebe ambayo umeweza kumwaga dawa zinazoonekana kuwa nyekundu na ni za mviringo huku zikiashiria kuwa zimemwagika au zimeeza kuwekwa hapo ili ziweze kutumika vilivyo.

Wauguzi wawili wameweza kusoma mashine ambayo mgonjwa aliyekaa ameeeza kuekewa kwa kuwa wanaeza leta mwisho au wanaeeza pata kitu ambacho ameeeza kuugua.

Kuna dawa katika meza ambayo inaweza kuwa na maelezo kuwa ni asilimia kwa mia kama inaweza kuwa inatibu ni tezi ndume kupanuka na kuonyesha kuwa ipo na maelezo.

Wahudumu wa afya mbali mbali wameweza kujisanya pamoja huku wakiwa wamevaa gloves za blue wakiwa wamebeba vitu mbali mbali na wameweza kuvaa sare zao za kazi wapo katika kujianzisha au kuanzisha kufanya kazi.

Mna watu ambao wanasanya mazingira huku wakiwa wanatoa uchafu uliopo kandokando ya barabara na wameweza kujifunga barakoa, wanasanya pomoja ili waweze kuchoma kwa mahali pamoja.

Katika eneo moja ambapo kuna mzungu anaweza kufungulia maji, kuna wengine wanao piga picha. Kuna mitungi iliyo kadhaa ikiwa hapo imepiga foleni ama imeeza kupangwa ili kuchotelelewa na wengine wameeza kumwangalia anavyo...

Sokoni kuna mandishi ya vinyago au maelezo kuhusu kila kitu ambacho kipo hapo, ili uweze kununua ,unaeza soma na uweze kupitia maalipo kisha uangalie.

Ni katika shamba moja ambapo mna mimea mbali mbali na kuna mwenye anapiga dawa ili kuhakikisha kuwa afya ya mimea hiyo ipo shwari na ameweza kujikinga vilivyo.

Sindano ya sinikiza huku iko na dawa kando yake, kuashiria ya kwamba kabla mtu hajapeana anaweza jua kiwango ambacho anawezapea mtu anayetaka.

Daktari aliyevaa glovu. Anaweza kuvuruta dawa na shindano akiwa kwa sirinji. Inaonekana ni kama anaweza mdunga mtu au ana hali ya kuweza kumpa mgonjwa aliye...

Madawa yameweza kuwa katika chupa mbalimbali. Kuna yenye iko kwa rangi ya machungwa, ya buluu, ya kijivu na kuna sirinji hapo kando, kuashiria ya kwamba, inaweza kutumika katika kupeana hizo dawa.

Kitandani mna mgonjwa amelela akiwa anahudumiwa na muuguzi mwenye koti jeupe, barakoa na ukutani pana picha zinazoashiria kuwa anahudumiwa katika meno yake.

Hospitalini palipo na wahudumu wawili wa afya huku mgonjwa akiwa amelazwa katika kitanda na wameeza kuvaa kabuti leupe na mwingine amevaa nguo yake ya kazi ya manjano.

Muuguzi aliyevaa nguo ya manjano ameeza kupima dawa na anaangalia kama imeeza kuwa sahihi ndipo aweze kudunga mtoto aliyeshikwa kando yake huku akilialia.

Mna mhudumu ambaye amevaa barakoa na amevaa nguo nyekundu huku akona mgonjwa aliyevaa nguo nyeusi na anamwelezea kuhusu umuhimu wa kutunza meno yake.

Sehemu moja ama chumba kimoja ambacho kiko na milango miwili na nje yake pana tenki ambalo ni la leusi na kando yao pana mimea anayoonekana kuwa ya kimanjano.

Mna za manjano ambazo zinaweza kuwa zimepangwa moja hadi kumi huku zikiwa zimegawa mara tano huku zingine zikiwa zimegawa mara tano pia.

Dawa inayoonyesha kitu inafanya pia imeweza kuashiria watu wanayoitumia ni kutoka umri mingapi na pia imeweza kuhakikisha kuwa unaweza jua ziko ngapi vidonge vingapi katika hicho kichupa kilicho andikwa shinida.

Mna mtoto aliyeshikwa huku akipewa janjo au dawa kuashiria yakwamba hajihisi vyema au anakingwa kulingana na ugonjwa ambao umeweza kutokea na unawaadhiri watoto walio wadogo kiumri.

Vitamini D ya tatu ni vya muhimu vikiwa vimeweza kutangazwa, na vipo katika chupa iliyo kando ya boxi , kuashiria ya kwamba vimeweza kuhifadhiwa vizuri, kabla watu hawajapewa.

Wahudumu wa afya watatu wameweza kumhudumia nyanya aliyekaa katika kiti akiwa amejifunga kichwani mwake. Kwa meza wameingisha kitu ndani ya masikio lake kuonyesha kuwa ni...

Mama aliyejifungua ameeeza kupokea zawadi akiwemo katika kitanda chake huku aliyeleta anamhesabia au anamtafutia ambayo anaezapata akiwa ameshika mtoto wake.

Mna mgonjwa na muuguzi anampa dawa kwa kutumia shindano huku akiwa ameangalia kwa maakini ili asiweze kumuumiza au aeze kupata mahali ambapo anaeza weka hiyo dawa.

Maeneo ambapo ngamia inaeza kulala inaonekana kuwa ni kiangazi na ipo na mzigo mgongoni wake na ni kana kwamba imechoka kwa kuwa imelala katika mchanga ulio bila umajani yeyote.

Pana mama na mtoto ambao wamevaa barakoa ya bulu na kijani na anamwekea sabuni ili aweze kunawa kuashiria ya kwamba usafi ni muhimu unapotoka mahali pamoja hadi kwingine.

Wahudumu wa afya ambao wameweza kujifunga kabuti meupe na glovu zenye rangi ya buluu .Wanaweza kusimama mwingine akiwa anaweka dawa au kunyunyizia dawa katika viti, kuashiria ya kwamba..

Muna watu wawili ambao wameweza kushika mtungi mwekundu huku wamevaa nguo za manjano na wameweza kujifunga barakoa kuashiria ya kwamba mtungi ambao wameweza kuushika unaweza kuwa una kemikali ambayo ni mbaya sana ama iko na adhari katika maisha ya mwanadamu .

Mhudumu wa afya anaweza kumdunga sindano ajuza aliye funga na ako na ushanga mbalimbali na amewezakufunika macho zake huku akingoja ahudumiwe na anayemdunga shindano.

Mna mkebe ambao una rangi ya manjano, samawati manjano na bluu ya giza na kuna madawa ambayo yamemwagika yakiwa yanaonekana manjano na mviringo.

Vidonge mbali mbali vimewekwa, kuna vile viko katika sehemu. Kuna madawa pia yaliyo katika chupa kama vile zenye rangi ya majani kibichi na kuna vile vyeupe na kuna zile zingine zikiwa nyekundu.

Mzungu ameweza kusimama na mama mmoja katikati eneo moja la usafi huku kukiwa kumekauka na maji imeweza kumwagika kando kando na nyuma yao pana gari ambalo limeweza kuegeshwa hapo.

Kuna dawa ambazo ziko katika meza kuna ya kijana na zilizo na rangi nyekundu na kando hapo kuna sutuli au kiti kadogo ambacho mtu anaweza kaa anapopata huduma au anapoangalia.

Dawa mbalimbali zimeweza kuwa katika chupa, zingine zikiwa zimewekwa katika beseni kuonyesha kuwa zimechungwa zisiweze kuharibika na kuna zingine zipo katika mikebe mbalimbali.

Mgonjwa aliye katika kitanda anaweza zungukwa na watu ambao ni kama wanampa pole huku wakiwa wanaongea mmoja baada ya mwingine.

Muna chupa ambayo iko na dawa ya homa ya manjano huku mwenye ameishika apo na glovu ya rangi ya kimajani kuashiria ya kwamba mtu hafai kuwa anashika bali anafaa kuji..

Miti mbalimbali ya kiasili ikiwa na panga kwa vile ilikatwa na mingine iko katika mikebe iliyosiagwasiagwa na kunakikoi ambacho mtu anaeza kaalia pia mikebe mbalimbali ipo.

Mhudumu wa afya aliye na mgonjwa anayemwangalia vile anaweza kumwelezea au anavyofanya kazi yake na kuna wengi ambao wapo nyuma yake wanaoshughulikiwa na wahudumu wengine mbalimbali.

Ni dawa ambayo iko katika mkebe imeandikwa Mwarobaini. Pia iko na maandishi au mchoro unaoashiria kuwa imeweza tolewa mahali pa huo mti na pia iko na rangi ya kimanjano kuashiria...

Mgonwa aliyelala kitandani anaeeza kuhudumiwa na manesi wawili waliojifunga barakoa za buluu huku akiwa amefungua mdomo wake kuashiria kuwa shida ipo katika hapo sehemu iliyoingishwa sindano.

Mgonjwa ameshikwa na muuguzi katika mkono wake, huku akimdunga sindano ili aweze kupata nafuu ama hapo katika hali ya kujikinga na ugonjwa uliotokea.

Mna muuguzi na mama waliovaa nguo ya buluu na ameshika mtoto anayeweza kupewa dawa akitaka kumdunga shindano kama njia moja ya kumbembeleza asiweze kuskia uchungu ama asiweze kuo.

Mama anaeza kumshika mtoto huku akiwa amevaa nguo ya kijani, kuna neti ya samawati iliyo juu yake, na ameweza kuwa katika hospitali; ni kama anaweza kujifungua au ako katika saba.